Chupa hii ni ya rangi nyeupe. Hubeba vidonge 100 vya kuongezea vitamin D mwilini. Manufaa mengine, ni kuwa, mifupa hukua yenye afya na husaidia kuongeza kinga mwilini.

Hii ni wodi ya kulaza akina mama waliojifungua. Wahudumu wa afya wamevalia mavazi yao ya kikazi meupe. Wanawabeba mapacha wawili ambao wamefumba macho. Mama yao ameketi kando, juu ya kitanda cha chuma.

Maji safi yanatiririka kutoka kwa mfereji. Mama mmoja ameinama huku akiyachota kwa viranja vyake. Mavazi ni ya rangi nyeupe na kijani kibichi. Kichwani amefunga kitambaa. Ametabasamu huku meno yake yakionekana.

Chumba hiki ni cha kulaza wagonjwa, vitanda viwili vya chuma vimetandikwa vizuri kwa kwa vitambaa vyeupe daktari wa kiume aliye na nywele fupi nyeusi amesimama, amenyosha mkono wake wa kushoto huku akijaribu kukagua mashine ya kumpa mgonjwa hewa.

Chumba hiki ni cha kufanyia upasuaji, taa zimewaka, madaktari watatu wamevalia mavazi yao maalum ya kikazi, wawili wanamhudumia mgonjwa huku mwengine akiwa ameketi na kuwatazama.

Kituo hiki ni cha kutoa huduma za afya kwa wananchi, daktari mmoja ameketi mavazi yake ni meupe anamwelekeza mama aliyeketi kando mbele yao kuna karatasi na kalamu zilizowekwa juu ya meza ya mbao.

Huu ni mkono wa mhudumu wa afya. Vidole vyake ni vinne. Umevalishwa glovu nyeupe. Umeshikilia sindano iliyotayarishwa. Kando yake, imebeba dawa ya kuzuia maambukizi ya magonjwa, iliyotiwa ndani ya glasi.

Mhudumu wa afya, aliyevalia mavazi ya kijani kibichi, ameinama. Mkononi ana glove .Anatayarisha mgonjwa ,aliyelala juu ya kitanda cha chuma. Amefunikwa na kitambaa jeupe, kilicho na nembo ya ambiulensi ya St.Jonh.

Bango hili limefungwa baina ya miti miwili ya kijani kibichi kando ya njia. Lina maelezo ya daktari Manyori. Yeye anamiliki dawa za mapenzi na kuongeza nguvu za kiume. Upande wa chini nambari yake ya simu imeandikwa. Mpita njia aliyevalia kofia nyekundu kichwani analisoma kwa makini.

Wahudumu wa afya wakike wamesimama. Wamevalia mavazi meupe na meusi yaliyoandikwa siku ya kusikia ulimwenguni. Mikononi wana glovu. Wametia kifaa kwenye sikio la mwanamke aliyeketi na kufumba macho yake.

Hiki ni kituo cha afya. Mama aliyevalia nguo ya waridi amelala juu ya kitanda cha chuma kilicho na godoro ya bluu. Daktari mwenye mavazi meupe na barakoa amesimama kando yake akimhudumia. Ukutani kuna bango linalosoma 'Kinga Afrika'.

Magari mawili yamehusika kwenye ajali moja iliyo na tenki kubwa upande wa nyuma ya kubeba petroli nyingine ni basi ya masafa marefu inayobeba abiria wananchi, wengi wamezingira eneo la tukio huku wengine wakijaribu kuokota vitu vilivyotapakaa chini.

Muuguzi wa jinsia ya kike amesimama. Amevalia mavazi ya bluu na barakoa. Anatia dawa sindano kutoka kwa chupa iliyoinamishwa. Anatazama kwa uangalifu. Nyuma yake kuna mwanamume aliye na suti nyeusi.

Wanaume wawili wamevalia mavazi ya kujikinga ya manjano. Wameshikilia mtungi wa rangi nyekundu ulio na nembo ya hatari. Kando ya mmoja wao kuna kibuyu kingine cha buluu. Nyuma yao kuna tenki kubwa nyeusi tano.

Watu wawili wamepiga magoti mmoja ni mwanamke aliyevalia nguo nyeupe na nyeusi anamsaidia kufanya mazoezi mwanaume aliye kando yake. Upande wa kulia kiti maalum cha watu walemavu chenye magurudumu kimeegeshwa .

Mama mmoja amekalia kiti cha plastiki. Shingoni, kichwani na mikononi, amevalia mapambo ya kitamaduni. Amemshikilia mtoto mchanga aliyefunikwa na kitambaa chekundu chenye madoadoa meupe. Kando yake, kuna mhudumu wa afya aliye na mavazi meupe na barakoa, anatia dawa kwenye sindano.

Mwanamke mmoja amelazwa kwenye chumba cha wagonjwa wamama waliojifungua amelalia kitanda cha chuma mikononi amemshikilia mtoto mdogo aliyefumba macho amemtasama akiwa ametabasamu kando yake kuna meza ya mbao.

Hapa ni hospitalini. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cheusi. Amevalia barakoa. Mikononi amemshika mtoto mchanga aliye na nguo ya manjano. Mbele yake, mhudhumu wa afya aliye na mavazi ya blue ameinama anamdunga sindano.

Hapo ni hospitalini. Daktari wa jinsia ya kike amesimama. Amevalia mavazi ya rangi ya kijani na barakoa, ametabasamu. Amemshika mtoto mdogo aliyefumba macho. Kikembe huyu anakofia ya waridi kichwani.

Daktari wa jinsia ya kiume ameketi. Amevalia mavazi meupe na saa mkononi. Anatazama kwa uangalifu kifaa alichoshikilia. Nyuma yake wanainchi wamesimama wakingoja kuhudumiwa.

Chumba hiki ni cha kulaza akina mama waliojifungua, kuta zake ni za buluu , mama mmoja aliyevalia nguo ya waridi ameketi juu ya kitanda cha chuma, mikononi amemshika mtoto mdogo aliyefumba macho yake.

Hiki ni kituo cha afya, mwanamume mmoja aliyevalia vazi la kijani kibichi na barakoa ameketi, kando yake muuguzi wa kike amesimama, mavazi yake ya kikazi ni ya rangi nyeupe na blue anamdunga sindano mkono wa kushoto.

Bango hili limeandikwa daktari kikongo. Yeye husuluhisha maswala ya mapenzi, biashara, nyota na kadhalika. Namba yake ya simu ni 0713419534. Mbele yake, kuna mwamamume aliyevalia shati nyeupe. Analisoma kwa makini.

Hapa ni hospitalini, mwanamke mmoja ameketi amevalia kofia nyekundu, amemshika mtoto mdogo mikononi, kando yake mhudumu wa afya aliyevalia mavazi meupe na miwani anatia dawa kinywa cha kikembe huyu.

Maji machafu yamefurika kwenye bomba hili. Wanawake wawili, wameinama kuyaondoa maji haya. Mmoja amevalia rinda ya rangi ya buluu na barakoa, anatumia beseni, mwingine ndoo.

Mwanamke mmoja ameketi, amevalia mavazi meusi na barakoa. Kando yake, muhudumu wa afya aliyevalia saa mkononi, anamdunga sindano mkono wa kushoto. Nyuma yake kuna meza ya mbao.

Hapa ni shambani. Mwanaume mmoja amesimama akiwa amevalia vazi la rangi ya bulu na glovu nyekundu mikononi. Ananyunyuzia dawa mihindi ya kijani kibichi, nyuma yake kuna kitenki kidogo nyeusi.

Hapa ni hospitalini mama mmoja amelazwa ameketi juu ya kitanda cha chuma akiwa amemshikilia mtoto mdogo mikononi kando yake watu waliomtembelea kumjulia hali wamesimama mmoja wao amevalia mavazi ya rangi nyeusi na manjano .

Mwanaume huyu amevalia mavazi rasmi ya kujikinga. Mikononi amebeba kifaa kinachopuliza moshi mwingi mweupe kando ya barabara. Upande wa kushoto kuna uwa wa mabati. Na mti ulio na majani ya rangi ya kijani.

Hapa ni hospitalini. Mwanaume mmoja ameketi. Amevalia saa mkononi na barakoa, ana nywele fupi. Kando yake, muuguzi aliyevalia mavazi ya manjano na glovu anamdunga sindano mkono wa kushoto. Mbele yao kuna chupa ya maji.

Hiki ni chumba maalum cha kuwahudumia watoto wadogo waliozaliwa na shida tofauti za kiafya, mhudumu mmoja amesimama amevalia mavazi ya buluu yaliyo na misitari mweupe anamhudumia kikembe mmoja aliyelazwa.

Hiki ni kituo cha kuhudumia wagonjwa walio na shida ya meno, madakitari wawili wamesimama, mmoja amevalia mavazi ya kijani kibichi na meusi, mwenzake nguo nyeupe na barakoa, wote wana glovu mikononi, wanamuhudumia mgonjwa aliyelala juu ya kitanda na kufungua kinywa chake.

Bango hili lina maandishi yaliyoandikwa kwa herufi kubwa na ya rangi ya manjano. Yanasoma, suluhisho la kuumwa na kichwa. Chini yake, kuna michoro minne ya watu ambao wameshikilia vichwa vyao. Upande wa kulia, maelezo kuhusu ni nini dawa hii hutibu yametolewa. Amesema, inamaliza matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara na tatizo la kupoteza fahamu.

Hiki ni kituo cha afya. Wanawake wawili wameketi kwenye viti vya plastiki, wakiwa na watoto wao wadogo. Mmoja amevalia mavazi ya buluu na manjano. Mwingine, meusi na nyekundu. Kando yao, wahudumu wawili wa afya wamesimama.

Leo ni siku ya kutoa chanjo kwa wananchi. Sehemu hii ya uwanja imetengewa shughuli hiyo. Mwanamme mmoja aliye na kanzu nyeupe ameketi. Kando yake muhudumu wa afya wa jinsia ya kiume anamdunga sindano mkono wa kushoto. Upande wa kulia umati wa watu umefurika na kupanga foleni.

Hapa ni kwenye maabara, daktari ameketi kwenye kiti cheusi. Amevalia mavazi meupe, barakoa na glovu. Nywele yake ni fupi, ameshikilia sampuli mkononi na anaitazama kwa uangalifu. Ameegemea meza ulio mbele yake.

Wahudumu wa afya wawili wamesimama. Mmoja amevalia mavazi ya bluu na meusi, mwenzake nguo nyeupe. Wote wana barakoa na glavu mikononi. Wanamhudumia mgonjwa aliye lala na kufungua kichwa chake.

Hiki ni kituo cha afya mama mmoja aliye na nywele fupi nyeusi ameketi amevalia mavazi meupe na barakoa amemshika mtoto mdogo kando yake daktari amesimama ameshikilia sindano iliyo tayarishwa na anataka kumdunga kikembe huyu mkono wa kushoto.

Daktari amesimama. Mavazi yake ni mweusi na mweupe. Mikononi amevalia glovu na saa. Amefunika mdomo na mapua kwa barakoa. Anamhudumia mwanamke aliyeketi na kufungua kinywa chake.

Mwanaume aliyevalia shati nyeusi na barakoa ameketi, daktari anamdunga sindano mkono wa kushoto, kando yake kuna wananchi waliopanga foleni ili kuhudumiwa, mwanamke mmoja amejifunika kitambaa kilicho na madoadoa mekundu na meusi.

Hiki ni kituo cha afya. Mwanaume mmoja aliyevalia barakoa ameketi amefungua macho. Kando yake muuguzi ameinama mavazi yake ni ya buluu anapanguza sehemu aliyodunga sindano kwa kutumia kitambaa kidogo cheupe.

Mwanaume mmoja amesimama. Amevalia mavazi yake rasmi ya kikazi ya rangi ya buluu. Mikononi ameshikilia kifaa kinachopuliza moshi mwingi. Mbele yake, kuna mti mrefu wa kijani kibichi ulio na majani madogo madogo.

Mhudumu wa afya amesimama amevalia nguo za rangi nyeupe na barakoa. Anaendelea na shughuli za kupeana chanjo. Anamdunga sindano mkono wa kushoto mwanamume ameketi. Juu yao kuna paa lililotengenezwa kwa mbao na mabati.

Hiki ni chumba maalum cha watoto wachanga waliozaliwa na shida tofauti za kiafya, kikembe mmoja amelazwa amelala Kwa upande akiwa ameyavumba machao ,mhuhudumu wa afya amesinama amevalia mavazi ya bluu, anamuhudumia Kwa uangalifu.

Daktari mwenye nywele fupi nyeusi amesimama. Amevalia mavazi ya rangi nyeupe na nyeusi. Mikononi glovu na amefunika mdomo na barakoa. Anamhudumia mgonjwa aliyelala kifudifudi. Kando yake kuna kabati ya mbao.

Hiki ni chumba maalum cha watoto wadogo waliozaliwa na matatizo tofauti ya kiafya, nesi wawili wamesimama wakiwa wamevalia mavazi yao rasmi ya rangi nyeupe na buluu, moja anamuhudumia kikembe mmoja kwa umakini akiwa amevalia glovu mikononi.

Mhudumu wa afya amesimama akiwa kwenye mavazi ya rangi ya buluu na barakoa. Anamdunga sindano, mkono wa kushoto, mwanaume mmoja aliyeketi kwenye kiti cha plastiki. Nyuma yao, kuna mabango yaliyo na picha tofauti.

Hiki ni chumba maalum cha kuhifadhi na kukagua ubora wa mitungi ya gesi. Mwanaume mmoja amesimama akiwa amevalia mavazi ya rangi nyeupe na blue .Amefunika mdomo na barakoa. Ameshikilia chombo cha plastiki mkononi.

Daktari alievalia nuo nyeupe amesimama. Amevalia barakoa, akafunika mdomo na pua, Pia glovu kwenye mikono yake. Anamuhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti akiwa amefungua kinywa chake, anamtazama kwa uangalifu, nyuma yake kuna paketi za dawa mbali mbali.

Hapa ni shambani. Mimea tofauti imemea. Wadudu waharibifu wamevamia konde hili. Wametapakaa kila mahali. Wanaume wawili wanawafukuza. Moja amevalia shati ya bluu na suruali nyeusi. Nyuma yao kuna mti mrefu.

Hapa ni hospitalini, madaktari wawili wa jinsia ya kike wamesimama, wamevalia mavazi meupe na barakoa. Upande wa kulia kuna mwanamme aliyeketi akiwa na lebasi la kijani kibichi, ameegemea ukuta, mkononi amefungwa mashine ya kupima msukumo wa damu.

Hiki niki tuo cha afya daktari amesimama akiwa kwenye mavazi yake ya kikazi ya rangi nyeupe amevalia miwani na barakoa anatia dawa kwenye sindano kutoka kwa chupa ya plastiki kando yake wagonjwa wamepanga foleni kuhudumiwa.

Hiki ni chumba cha watoto. Mama aliyevalia nguo ya kijani, ametabasamu ameketi juu ya kitanda. Mikononi mwake, amemshika kikembe aliyefumba macho yake. Amevalia nguo nyeupe.

Hapa panaonekana pana wanasoka ambao wanasherehekea ushindi wao ambapo mmoja wao amebeba kikombe na mwingine amebeba mpira. Wana furaha zaidi.

Mhudumu wa afya amevalia mavazi ya rangi nyeupe na nyeusi. Machoni miwani, kichwani kofia. Anampa mtoto mdogo chanjo kupitia kwa mdomo. Mama yake naye anamtazama kwa uangalifu.

Hiki ni chumba cha upasuaji, madaktari wamevalia mavazi yao rasmi ya kikazi, kitambaa cha kuzuia nywele, barakoa na glavu. Wanamhudumia mgonjwa aliyelala kifudifudi kwa uangalifu.

Hili ni tangazo la bidhaa za asili kutoka duka la mimea ya kimasai. Linajumuisha picha ya tikitimaji iliyokatwa na mbegu zake. Chini yake kuna maelezo ya mahali dawa hizi zinapatikana. Kwa maelezo zaidi nambari ya simu imeandikwa upande wa chini.

Hiki ni chumba cha daktari wa kienyeji, amevalia vazi leupe na kofia kichwani, amefungua kijisanduku cha rangi ya kahawia ndani dawa tofauti za kiasili zimefungwa na kupangwa. Kando yake kuna kiti cha mbao kilichotandikwa kitambaa.

Hapa ni barabarani, mvua kubwa imenyesha maji machafu yamefurika kila mahali. Mwendeshaji pikipiki aliye na mavazi ya meupe na meusi ametaabika kuiendesha na imembidi aisukume. Nyuma yake kuna mchuuzi anayejaribu kupanga bidhaa zake.

Hivi ni vifaa vya mganga, vitambaa viwili vimetandikwa chini, kimoja chenye rangi nyekundu na kingine nyeusi. Juu yake kuna sinia iliyotiwa dawa, kikombe na pembe.

Hapa ni darasani. Wanafunzi wameketi juu ya viti vya mbao. Wameshikilia bango mikononi mwao. Mbele yao, mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya rangi nyeusi na nyeupe amesimama. Anawahamasisha umuhimu wa kupata chanjo dhidi ya ugonjwa wa ukambi.

Wanawake wameketi kwenye zahanati, mmoja wao ambaye ni nesi amevalia nguo za bluu na kipimajoto shingoni anamhudumia mtoto mdogo aliyebebwa na mamake mkononi kwa uangalifu mwingine amevalia buibui.

Mwanamke moja ametabasamu akiwa anachota maji yanayotiririka kutoka kwa mfereji. Ana nywele fupi nyeusi ametia mtungi ya maji ndani ya besheni mbili moja ya buluu ingine ya nyeupe. Kando yake kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati.

Hawa ni wafanyikazi wa vitengo mbalimbali, wamejikusanya pamoja kujadiliana namna ya kuanzisha shughuli ya kunadifisha jiji, wengine wamefunika mapua na midomo kwa barakoa, mikononi pia wamevalia glavu.

Hiki ni chumba maalum cha kuhudumia watoto wachanga waliozaliwa na shida tofauti za kiafya . Wote ni wanne . Viungo vyao vimeunganishwa na mashine tofauti . Madakatari wawili wa kike wamesimama wamevalia mavazi ya rangi nyeupe na buluu. Wana wahudumia vikembe hawa.

Hapa ni zahanatini. Mhudumu wa afya amevalia mavazi meupe na buibui ya kijani kichwani. Upande wa kulia, mama mmoja ameketi akiwa amemshika mtoto mchanga mikononi. Amevalia nguo ya buluu. Titi lake moja limening'inia kifuani.

Chupa hii ni ya glassi imefunikwa imebeba dawa ya chanjo ya Polio ya miligramu Kumi, kando yake kuna sindano itakayotumika kwa shughuli hii, nyuma yake kifaa chingine cha rangi nyekundu.

Wanaume wawili wamesimama kando ya barabara wakizungumza. Mmoja amevalia kanzu nyeupe na barakoa, mwingine ameketi juu ya pikipiki. Kando yao, kuna chupa kadhaa zilizozimamishwa zenye dawa ya asili. Upande wa kushoto, gari kubwa la kubeba mizigo limeegeshwa.

Mhudumu wa afya ameketi akiwa ameegemea meza ya plastiki. Amevalia vazi la rangi ya manjano na barakoa. Ameshikilia kalamu ya kifuniko cha buluu. Anazungumza na mama aliyeketi na kubeba mtoto mkononi.

Hapa ni hospitalini, dawa za kutibu magonjwa tofauti zimewekwa juu ya meza yenye rangi nyeupe. Kuna vidonge vya rangi ya kahawia, blue na kijani. Pia chupa za plastiki na chuma.

Hili ni bango lililoandikwa daktari mduba, huyu ni tabibu asili magonjwa tofauti anayotibu yameandikwa na pia nambari yake ya simu. Mbele yake kuna chupa za glasi zilizo na dawa tofauti, kando yake baiskeli imeegeshwa.

Mhudumu wa afya amesimama. Amevalia ya nguo ya rangi ya njano na nyeupe. Amefunika mdomo na pua kwa barakoa, mkononi ameshikinia sindano na dawa iliyo ndani ya chupa ya glasi.

Mtoto wa jinsia ya kike amesimama. Amevalia nguo za rangi nyeusi na nyeupe. Amefunika mapua na mdomo kwa barakoa ya kijani. Mbele yake mwanamke aliyevalia kofia nyeusi. Anamsaidia kutia sabuni kwa viganja vyake. Nyuma yao kuna tenki kubwa ya maji nyeusi.

Hiki ni chumba maalum cha upasuaji madktari wawili wamesimama wakiwa wamevalia mavazi yao rasmi ya kikazi ya rangi ya kijani wamefunika midomo na mapua kwa barakoa wanamuhudumia mgonjwa aliyelala kitandani.

Hii ni wodi ya jinsia ya kiume. Chumba hiki kina vitanda vya chuma milango yake ni ya kijivu, wanaume wawili wamelazwa moja wao amelala na mwingine ameketi akiwa ameshikilia kichwa, kando yake kuna mtungi kubwa h gesi na beseni ya bluu.

Ni mchana, jumba refu la ghorofa limeanguka, vifusi vingi vimetapakaa kwenye ardhi, kundi la watu waliovalia sare za uokoaji na kofia ngumu za manjano wamesimama wakilitazama. Kando yake kuna jumba lingine ambalo limeadhirika.

Hapa ni nyumbani, mwanamke mmoja aliye na nywele fupi nyeusi ameketi kwenye kochi amevalia fulana ya kijivu amemshika mtoto mchanga aliyefumba macho yake. Nyuma yake kuna dirisha ndogo ya mbao.

Huyo ni muuzaji wa barakoa. Amesimama kando ya barabara. Mavazi yake ni ya rangi nyekundu na buluu. Amevalia glovu mikononi. Upande wa kulia, kuna mwanaume anayepiga simu. Huku mwenzake akimsikiliza.

Huyu ni daktari wa mifugo amevalia, mavazi yake rasmi ya kikazi yenye rangi ya manjano na nyeusi, upande wa kushoto kuna ng'ombe ambaye amesimama ndani ya panda.Ng'ombe huyu ana macho mawili na pembe mbili.

Mwanamke mmoja amesimama. Amevalia mavazi ya rangi ya bluu na nyeupe. Usoni ametabasamu. Ameshikilia chupi mkononi. Kando yake, mwanamke mwengine ameketi. Nyuma yao kuna ubao mweusi ulioandikwa maandishi tofauti kwa chaki.

Vyombo hivi ni vya asili vilivyotengenezwa kutokana na maboga vimefungwa na kamba zilizochakaa rangi yake Inatofautiana kutoka manjano iliyokolea hadi kahawia zimepangwa kwenye ardhi palipo na udongo.